Kuta iliyojaa miwani ya jua ya aina mbalimbali. Miwani hio imepangwa vizuri kwenye hifadhi maalum iliyowekwa wima ukutani kila jozi ikiwa na nafasi yake. Kuna miwani ya rangi ya mitindo tofauti ikiashiria uteuzi mpana.

Duka la nguo likionekana kuwa la sehemu kubwa iliojitenga kwa ajili ya nguo za wanaume. Nguo nyingi zimening'inizwa kwenye reli ndefu za chuma, zilizopangwa kwa safu ndefu zikisongea nyuma. Upande wa kushoto kuna mashati mengi meupe, na kisha kufuatiwa na nguo za rangi mbalimbali.

Duka la nguo la kisasa au idara ya nguo ndani ya duka kubwa kuna rafu ambazo zilizopangwa vizuri zikiwa zimejaa nguo mbalimbali kando ya kushoto kuna rafu zilizo na shati zilizo na rangi tofouti yaliyopangwa kwa kufuata rangi.

Mlango mkuu wa duka la Woolworths . Jina hili linaonekana wazi juu ya mlango. Duka lina madirisha makubwa ya kioo ambayo yanafunika sehemu kubwa ya mbele ya duka, yakiruhusu kuona ndani. Milango miwili ya kioo imefunguliwa, ikikaribisha wateja kuingia.

Duka la nguo na vifaa za mtindo likionyesha bidhaa kadhaa zilizopangwa kwa kuvutia. Kuna doli wa kike uliovalia kofia ya wavu na skafu kubwa yenye rangi mbili, kijivu na kijani samawati iliyopangwa kwa floors ya rangi ya manjano.

Ndani ya jengo la maduka inayoonyesha duka la nguo au bidhaa za mitindo linaloitwa, manix. Linaonekana kuwa herufi kubwa za bluu na nyekundu juu ya mlango wa duka. Duka lenyewe ni la kio kikubwa.

Duka kubwa la vifaa vya kielektroniki na mapambo. Duka hili lina rafu nyingi zilizojaa miwani ya jua na vito vya mapambo vya dhahabu kama vile vikuku, shanga na pete. Miwani ya jua imepangwa kwa uangalifu.

Duka la viatu likiwa na safu nyingi za viatu za wanaume zilizopangwa kwenye rafu na masanduku. Viatu vingi ni vya rangi nyeusi na kahawia vikiwa na mitindo tofauti ya viatu vya ofisi au rasmi. Baadhi ya viatu viko kwenye kisanduku yao.

Duka la nguo linaloitwa Manix Clothing Store. Kwenye dirisha la duka kuna mannequinns iliyovalian nguo za kiume kama vile mashati na suruali ikionyesha baadhi ya mitindo inayopatikana dukani. Katikati kuna mlango wa duka.

Duka la nguo na viatu likiwa na rafu kadhaa zilizojaa bidhaa. Kuna rafu kubwa nyeupe iliyopinda iliyojaa viatu vya aina mbalimbali vikiwemo sandals ,viatu virefu vya kike na viatu tambarare.

Sehemu ya duka pengine la nguo au vifaa, ambapo kuna mifuko mingi ya aina mbalimbali ikiuzwa. Upande wa kushoto kuna rafu ya chuma yenye gorofa kadhaa ambazo zimetundikwa au kuwekwa mifuko. Mifuko hii inakuja katika rangi tofauti kama vile nyeupe, nyeusi, beige na zambarau hafifu.

Vinyago vitatu vilivyopangwa kwenye rafu ndefu ndani ya duka au ghala. Kushoto kabisa kuna kinyago cha winny the poo kikiwa kimekaa au kulala kando . Katikati kuna kinyago cha rangi ya pinki chenye manyoya mengi.

Panaonekana mannequin ya rangi nyeusi iliyovalishwa nguo ndefu maridadi yenye michoro ya rangi nyingi ikiwemo: zambarau, bluu, kijani. njano na machungwa. Imevaa kofia kubwa ya rangi ya pembe ya ndovu na miwani yakiwa ya rangi ya njano. Mkono wake unaonekana ukiwa na bangili kubwa ya dhahabu. Imewekwa karibu na stendi ya miwani mingi ya jua ya rangi tofauti. Nyuma kuna duka au eneo ya ununuzi.

Linaonekana duka la nguo lililojaa nguo ya kila aina, zikiwa zimepangwa kwenye rack . Pembeni kuna mashine ya kupigia nguo mvuke yenye rangi nyekudu. Nyuma kuna mannequins zilizovalia nguo na pia kuna bango la punguzo la bei kwa asilimia hamsini.

Eneo ni ndani ya duka la nguo na vifaa vya mavazi , kuna wanunuzi ambao wanaonekana kutembea wakichagua bidhaa sehemu iliyotengewa wanawake pekee , rafu nyingi ambavyo vimebeba vifaa vya mavazi.

Linaonekana duka la nguo la town team ndani ya jengo la kisasa, labda duka kubwa la ununuzi. Lina madirisha makubwa ya vioo yanayoonyesha mannequin , zilizovalia nguo ya michezo, au ya kawaida, katikati kuna skrini kubwa ilionyesha watu wawili wakiwa wamevalia nguo ya chapa hiyo. Ndani, kuna nguo zilizokunjwa, na mengine yakininginia kwenye rafu. Sakafu inaonekana kuwa safi na inameta.

Linaonekana duka lenye manguo la kisasa kwa jina Vivo. Lina kioo kikubwa mbele kinachoruhusu kuona ndani, ambapo kuna manguo mbalimbali zilizobandikwa kwenye mbao na vinyago vya kuvalia nguo. Tangazo limeekwa dirishani ya kuonyesha kuwa bei ya bidhaa imepunguzwa kwa asilimia thelathini.

Zinaonekana rafu za duka, zilizopangwa kwa bidhaa za wanaume, zikiwemo kofia za mitindo mbalimbali, viatu vya ngozi vya rangi tofauti, na vifaa vingine kama vile na mikanda na skafu. Hivi vyote vinaashiria duka la nguo na vifaa vya wanaume.

Hili ni duka la nguo pengine ya chapa ya Levi lililojaa nguo zilizopangiliwa vizuri kwenye rafu na meza. Upande wa kushoto, kuna sehemu iliyoandikwa boot cut na chini yake kuna rundo la jinzi. Katikati kuna bango kubwa jekundu lenye maandishi up to forty percent of selected items yanayoashiria punguzo la bei.

Eneo ni ndani ya duka la nguo likiwa na nguo mbali mbali zilizopangwa kwenye reki na pia kuvaliwa na maneki. Reki za nguo zinazo rangi ya manjano na kuna nambari za sehemu kama A ishirini na mbili na A ishirini na tatu zinaonekana juu

Gari la zamani linalofanana na ford car sprint likiwa na rangi ya ngavu na njano mistari meusi upande wa kofia ya nje na kando ya milango Una muundo wa milango miwili . Gari hilo limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi .

Gari la kifahari ambalo ni gari la SEDAN likiwa limeegezwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari lina rangi ya kijivu bluu iliyokoza na madirisha yake yamepakwa rangi nyeusi kabisa yakiruhusu kuona ndani. Magurudumu ya gari yana rimu zenye muundo wa spoki nyingi.

Gari kubwa la kutembea maeneo mbalimbali aina ya Mitsubishi Pajero lililoegezwa ndani ya eneo lenye giza labda gereji au sehemu ya kuingizia magari. Gari hilo lina rangi ya fedha na linaonekana kuwa na muundo imara.

Lori kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba magari kadhaa. Lori lenyewe lina rangi ya machungwa angavu na linaonekana kuwa la kisasa. Lina stand mbili zilizoundwa kubeba magari. Lori limebeba magari mengi angalau saba au zaidi. Magari hayo yana rangi na miundo tofauti.

Gari ndogo lenye umbo la hatchback likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari ni la rangi nyeusi inayong'aa na madirisha yake yamepakwa rangi nyeusi kabisa. Magurudumu yake yana rimu zenye muundo wa spoki na breki za rangi nyekundu zinaonekana ndani ya rimu.

Gari la zamani aina ya Volkswagon Combi au basi dogo likiwa limeegeshwa nje. Gari hili ni la rangi ya bluu iliyofifia na linaonekana kuwa limechakaa likiwa na kutu sehemu mbalimbali na madirisha machafu . Lina bampa kubwa la chuma mbele labda kwa ulinzi zaidi.

Eneo kubwa lenye nyasi ikionekana kama uwanja au eneo la wazi lililojaa magari yaliyoegeshwa . Kuna magari mbalimbali yaliyotawanyika kwenye nyasi yakiwemo SUV za rangi ya fedha na magari madogo ya rangi ya fedha.

Gari ndogo la abiria la rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari ina nebo na maandishi ya matangazo upande wake ikiandikwa progressive credit na quick flexible loan sms loan 23083 pia kuna nebo ya kijani na nyekundu.

Gari la aina ya SUV linaonekana kuwa ni subaru lenye rangi nyeupe. Gari limeegeshwa nje labda kwenye uwanja wa maegesho au uwanja wa kuuza magari. Inaonekana kuwa na udongo au vumbi chini. Gari lina bati la leseni lenye nambari KDE 952 E.

Gari ndogo la rangi nyeusi likiwa limeegeshwa kwenye eneo la nyasi gari hili linaonekana kuwa artback na lina vioo vya madirisha yaliyotiwa ya giza Magurudumu yake Yana rimu za kuvutia zenye rangi nyeusi na fedha.

Gari aina ya station wagon inayofanana na Subaru iliyoegeshwa nje. Gari lina rangi ya kijivu iliyokolea au nyeusi . Ni gari la abiria la ukubwa wa kati linaloonekana kuwa imara na lenye uwezo.

Lori kubwa la kubeba magari likiwa lemebeba magari kadhaa. Lori hili lina rangi ya chungwa na lina trela ndefu, yenye ghorofa mbili iliyoundwa kubeba magari mengi. Kuna magari matano yanayoonekana kwenye trela, yakiwemo magari ya rangi ya fedha.

Magari kadhaa yakiwa yameegeshwa Kwenye eneo lenye nyasi unaonekana kama sehemu ya maegesho la nje au bustani upande wa kushoto kuna gari aina ya pick up ya izuzu yenye rangi ya blue nyeusi likiwa na ngombe ya chuma nyuma ya gari hili kuna namba ya thelatini.

Gari ndogo la abiria ambalo linaonekana kuwa Toyota, au basi ndogo la abiria lenye rangi ya fedha au kijivu. Gari hili lina milango miwili ya kuteleza. Upande wa abiria wa madirisha yenye rangi nyeusi. Magurudumu yake, yana ream za rangi ya shaba.

Gari la kisasa linaloonekana kuwa sedani yenye rangi ya blue iliokolea au kijivu gari hilo Lina madirisha lenye vioo vyeusi na Magurudumu ya kifahari limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi nyuma ya gari hilo kuna magari mengine kadhaa.

Mwanaume na mwanamke wakiwa ndani ya duka la kuuza magari .Mwanaume ambaye amevaa shati ya rangi ya kijivu anaonekana akitabasamu na kuelekeza kitu kwa mkono wake wa kulia labda akielezea sifa ya gari.

Gari ndogo la abiria aina ya Toyota enye rangi nyeupe likiwa limeegeshwa kando ya barabara ndogo hisiyo lamiwa vizuri. Gari hivi ina madirisha venye rangi nyeusi. Kwenye pamba la lisheni la plate namba KDG 795S zinaonekana hapa.

Gari aina ya ACV inayofanana na Toyota ya zamani ikiwa imepakiwa kando ya barabara. Gari hilo lina rangi ya buluu, nyeusi wa juu na fedha au kijivu jepesi cha chini. Lina magurudumu makubwa yanayoashiria kuwa ni gari lenye uwezo wa kupitia maeneo magumu.

Gari ndogo la zamani linaloonekana kama mini cooper likiwa limepakwa rangi ya chungwa inayong'aa. Gari hilo lina rimu za magurudumu za rangi nyeusi na chungwa zikitoa mwonekano wa kipekee. Limeegeshwa kwenye eneo la udongo au mchanga.

Magari manne yakiwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi linaloonekana kama sehemu ya maegesho ya nje. Gari la mbele kabisa upande wa kulia ni la rangi ya bluu likionekana kuwa Nissan na lenye namba ya usajili KDK 849T.Nyuma yake, kuna gari la rangi ya zambarau.

Linaonekana gari la abiria aina ya Toyota HiAce likiwa limegeshwa kwenye barabara ya vumbi huku kukiwa na milima mikubwa yenye miamba nyuma yake. Lina rangi ya kijivu na matairi yanayoonekana kuwa ya matumizi kwa maeneo yenye changamoto. Linaeza kuwa limepakiwa kwenye mbuga ya wanyama au eneo lenye milima.

Panaonekana rundo la matairi ya gari yanayoonekana yakiwa yametumika au yaliyotumika kwa kiasi fulani. Yakionyeshwa mikato na michoro tofauti kwenye nyuso zao. Yametundikana au kupangwa kwa mpangilio fulani.

Gari lenye aina ya SUV, ambalo lina ulinzi wa mbele, rangi ya kijivu ,vioo vyeusi, pamoja na magari mengine, yanaonekana kuegeshwa ndani ya eneo la kuegesha magari lenye ghorofa.

Linaonekana gari la rangi nyekundu lenye aina ya Subaru Forester na namba za usajili za nchi ya Kenya likiwa limeegeshwa kwenye eneo la maegesho la saruji. Nyuma yake kuna ukuta wa matofali na uzio wa chuma kuashiria mazingira ni ya mjini.

Hili ni gari lenye aina ya Volkswagen Tiguan likiwa limeegeshwa barabarani. Inaonekana kuwa model kisasa zaidi kutokana na muundo wa taa zake za mbele na bumper . Ina rimu za kifahari na linaonekana liko katika hali nzuri. Nyuma yake kuna majengo ya ghorofa na mimea ya kuashiria kuwa ni katika mazingira ya mjini

Ni eneo la wazi labda shamba au uwanja lenye magari kadhaa yaliyokuwa yameegeshwa ovyo. Watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye nyasi. Kuna miti upande wa kushoto na kulia wa picha na anga laonekana wazi.

Watu watatu wanaonekana wakiwa ndani ya duka la magari. Mwanaume mmoja aliyevaa suti ya buluu anaonekana akimwelekeza kitu kwenye kompyuta ndogo, mwanaume mwingine na mwanamke. Wote wawili wakitabasamu na kuonekana kufurahia wanachokiona. Inawezekana wanajadili ununuzi wa gari au wanapokea maelezo kuhusu magari yaliyopo.

Mwanaume aliyevalia koti nyeusi na shati jeupe pamoja na mwanamke aliyevalia koti nyeusi iliyo na mistari, wote wanaonekana kutabasamu wakishikilia karatasi labda wa mikataba au nyaraka zingine ndani ya chumba cha maonyesho ya magari kuashiria kuuza au kununua gari.

Inaonekana gari lenye aina ya Toyota Mark X lenye rangi ya fedha na nambari ya usajili za nchi ya Kenya, likiwa limeegeshwa eneo ya lami ya vigae ya rangi ya kijivu labda nje ya jengo la biashara au duka.

Mkono wa mwanamke ambaye amevalia koti nyeusi lenye mistari na amepaka kucha zake rangi nyekundu, unaonekana ukiwa unakabidhi funguo za gari kwa mkono wa mwanamume ambaye amevalia suti jeusi na shati jeupe. Nyuma yao gari nyekundu linaonekana kwa mbali.

Gari jeupe lenye muundo wa kisasa kutoka kampuni ya Volkswagen liko kwenye barabara safi. Kando yake na nyuma kuna miti ya majani kibichi. Nyuma ya miti kuna jengo ambalo linaonekana kuwa la kisasa na ni ghorofa.

Inaonekana gari la Toyota Mark X lenye rangi ya kijivu likiwa limeegeshwa kwenye eneo la lami labda nje ya jengo la biashara au duka na kando yake kunaonekana kuwa na mkahawa.

Eneo ni ndani ya gari ambayo inaonekana kuwa ya Toyota ikionyesha dashbodi safi na ya kisasa. Kiti cha abiria cha mbele na sehemu ya kati vinaonekana wazi. Kuna usukani wenye nembo ya Toyota katikati. Kwenye dashbodi kuna radio au mfumo wa burudani, pamoja na vidhibiti vingine, na kioo cha kuangalia nyuma kinaonekana juu.

Kuna gari jeupe aina ya Subaru Forester likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye udongo au kokoto. Lina madirisha meusi na nambari ya usajili ya Kenya. Kwa mbali kuna majengo ya ghorofa na magari mengine yaliyoegeshwa.

Linaonekana eneo kubwa la maegesho lililojaa magari pengine mapya yakiwa yamepangwa kwa safu ndefu. Yana rangi tofauti ikiwa nyeupe, nyeusi, kijivu na baadhi ya rangi nyingine. Kutokana na idadi kubwa ya magari inawezekana kuwa uwanja wa kuhifadhi magari mapya labda karibu na kiwanda cha magari au bandari .Nyuma kuna majengo ya viwanda na miundo mbinu.

Linaonekana lori kubwa likisafirisha magari kadhaa. Ambayo yamebebwa katika sehemu mbili, moja juu na nyingine chini. Yakiwa yamepangwa kwa uangalifu. Magari mengine yanaonekana mbele barabarani. Na pia anga lina mawingu na kuna mazingira ya wazi karibu na barabara.

Yanaonekana magari kadhaa yaliyo na nambari za usajili za nchi ya Kenya yakiwa yameegeshwa kwenye uwanja wenye nyasi ya kijani kibichi. Nyuma yao kuna miti mirefu na vichaka vikionyesha mazingira ya wazi. Anga ni la buluu na liko wazi.

Tunaliona gari jeusi, lenye aina ya Mazda Demio, likiwa limeegeshwa kwenye eneo la nyasi. Lina remu za muundo wa kisasa au kipekee. Madirisha ni meusi. Nyuma yake kuna magari mengine yakiwemo pickup na gari jingine la rangi ya kijivu, pamoja na miti na watu wakiwa kwa mbali. Kuashiria ni eneo la maegesho, au mkusanyiko wa magari.

Soko lililojaa bidhaa mbali mbali, mbele kabisa kuna mirundo ya trei ya mayai, zilizopangwa kwa rangi tofauti kama vile nyekundu, kijani, blue , na pinki, zikiwa zimejaa mayai ya kahawia. Nyuma ya mayai kuna magunia, yaliyojazwa bidhaa mbali mbali, baadhi yakiwa na lebo za karatasi zenye maandishi.

Soko la ndani likiwa na vibanda vingi vinavyouza matunda na mboga . Kuna matunda mbalimbali kama vile ndizi, maembe na machungwa yaliyopangwa vizuri kwenye meza za mbao . Upande wa kulia kuna mboga kama nyanya na vitunguu.

Gari ya soko au barabara yenye maduka madogo ambayo yanaonekana kuwa njini kenya kutokana na lugha na aina ya biashara zinazoonekana kuna njia nyepamba pengine ya udongo au sementi iliochakaa yenye mtaro mdogo kando yake. Pande zote za njia zimejaa vipanda au maduka ya biashara.

Meza mbili zilizojazwa na bidhaa za sanaa na mikono labda shanga na vito vya mapambo vinavyouzwa sokoni. Meza ya mbele imefunikwa kwa kitambaa cheupe na imejaa shanga za rangi mbalimbali na mikufu. Kuna aina nyingi za shanga zikiwemo zile za kiafrika zilizopangwa vizuri.

Mirundo ya viazi na mboga za majani zilizowekwa tayari kuuzwa, labda kwenye soko la wazi au duka la mboga. Kuna ndoo kadhaa za plastiki za rangi nyeupe na jano zikiwa zimejaa viazi. Zikionyesha wingi wa mazao. Chini ya ndoo, kuna safu ndefu za karoti zilizopangwa kwa usawa.

Soko la nguo labda soko la mitumba. Kuna nguo nyingi zimerundikana kwenye soko au vibanda na nyingine zimetundikwa juu. Njia kati ya vibanda ni refu na inaonekana kuwa na uchafu kidogo. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye soko hilo.

Mkusanyiko wa bidhaa za ufundi na nguo vikiwemo bidhaa nyingi za utamaduni na kiafrika zikiuzwa labda kwenye soko au duka la zawadi. Kuna rundo la viatu vya ngozi vyeusi vilivyopambwa kwa shanga.

Mkusanyiko mkubwa wa bidhaa za sanaa za mikono hasa fito vya shanga na vikapu vidogo vinavyouzwa sokoni. Bidhaa nyingi, zimejazwa kwenye vikapu vidogo na vikombe vilivyopangwa kwa shanga za rangi mbalimbali.

Soko lenye shughuli nyingi lililojaa matunda na mboga. Kuna ndizi nyingi zilizoning'inia juu, na chini kuna mirundo ya matunda mbalimbali kama vile maembe, machungwa, na labda parachichi au limau. Watu wanaonekana wakitembea sokoni.

Eneo ni soko la ndani. Kuna bidhaa nyingi zikiwemo mifuko, nguo na vitu vingine vya Sanaa na ufundi vilivyo ning'inizwa kwenye ukuta na kuwekwa kwenye rafu. Watu Wawili wanaonekana wamekaa upande wa kulia labda wafanyabiashara au wateja.

Linaonekana rundo kubwa la nguo zilizotumika au nguo za mitumba zikiwa zimerudikana kwenye meza au stenthi iliyofunikwa kwenye wavu wa chuma. Zina rangi mbalimbali na zinajumuisha soksi na vitu vingine vidogo vya mavazi. Chini yake kuna ardhi yenye uchafu na takataka zilizotapakaa. Eneo hilo linaonekana kuwa soko.

Hii ni soko la wazi au kibanda cha kuuza bidhaa za mikono na mapambo. Juu kuna paa la bati linalotoa kivuli. Chini yake kuna kamba na vijiti, ambavyo vimening'inizwa, mapambo mengi ya rangi mbalimbali, kama shanga, mikufu, na bangili. Baadhi yao, yanaonekana kuwa yametengenezwa kwa vifaa vya asili au nyuzi.

Hili ni eneo lenye njia ndefu ndani ya soko au jengo la biashara, likiwa limejaa vibanda na maduka yanayouza bidhaa mbalimbali za kitamaduni, au za ufundi wa mikono kama vile mifuko, vikapu na sanamu za wanyama kama twiga. Zimetundikwa au kupangwa kwenye rafu upande wa kulia na kushoto. Katikati ya njia kuna watu wakitembea.

Hii ni eneo ya duka la sanaa au gala, lililojaa picha nyingi zilizopakwa rangi zikiwemo za watu wa kiafrika, wanyama kama tembo na matukio ya jamii, zikiwa zimeangikwa kwenye ukuta na zingine zimerundikwa kwenye meza. Pia kuna vitu vya ufundi wa mikono kama vile shanga na mapambo vilivyotundikwa.

Hili ni duka la viatu lililoko wazi, labda katika soko likionyesha rundo kubwa ya aina mbalimbali vya kiume na vya kike, vya michezo na buti, vyote vikiwa vimepangwa na kutundikwa kwa ajili ya kuuza. Baadhi yao kwenye meza na vingine vinaning'inia kwenye vijiti.

Eneo hili ni soko lenye shuguli nyingi likiwa limefunikwa kwa paa la mabati na vitambaa vilivyonyooshwa juu. Kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye meza na sakafu kama vile ndizi, nyanya, matunda mengine na nafaka zilizopakiwa kwenye magunia. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kufanya biashara na kuna mtoto mdogo amesimama karibu na sanduku la mbao.

Ni soko la wazi lenye watu wengi. Kuna bidhaa nyingi zinazouzwa zikiwemo shanga, vinyago, nguo na vitu vyengine vya sanaa na ufundi. Watu mbalimbali wanaonekana wakitembea wakipiga zoga na wengine wamekaa chini wakiuza bidhaa zao. Dari ya buluu inaonekana juu ikitoa kivuli kwa soko.

Hili ni soko kubwa lenye pilikapilika nyingi likiwa na watu wengi, bidhaa mbalimbali na miundo isiyo ya rasmi ya maduka. Kuna idadi kubwa ya watu waliokusanyika, wakionekana kama wauzaji na wanunuzi. Kuna miavuli ya rangi mbalimbali inayotoa kivuli kwa baadhi ya wafanyabiashara, kuna pia masanduku ya mbao.

Eneo ni soko la wazi lenye shughuli nyingi, ambalo linaweza kuwa katika jijini. Wanawake wawili wanaonekana wakiuza matunda ikiwemo mapundo na machungwa yaliyopangwa vizuri kwenye vibanda vyao. Mwanamke mmoja amevaa kinyago cheusi na jaketi la jinsi, mwingine amevalia nguo yenye mistari nyekundu na nyeupe akipanga bidhaa. Nyuma yao kuna bidhaa nyingine zikiwemo ndizi na mapapai. Vibanda vimefunikwa na hema nyekundu linayotoa kivuli.

Zinaonekana nyanya nyingi zilizopakiwa kwenye mifuko ya matundu mekundu, viazi vilivyoachwa kwenye sanduku, karoti na ndizi au matunda mengine mabichi. Kwa upande wa kushoto kuna ndimu na matunda mengine ya kijani. Chini katikati kuna sanduku iliyojaa matango na machungwa machungu. Pia kuna pilipili hoho za kijani zilizopangwa kwa wingi.

Nyumba kubwa ya kisasa iliyojengwa kwa mtindo wa kifahari. Nyumba ina ghorofa kadhaa na madirisha makubwa yanayoonyesha nafasi na mwanga mwingi ndani. Rangi ya nyumba inaonekana kuwa nyepesi labda krimu au beige . Kuna balkoni ndogo juu ya mlango wa kuingililia.

Jengo refu la gorofa nyingi likionekana kutoka chini kuelekea juu na anga la mawingu. Jengo lina rangi kuu ya kahawia nyepesi na lina milia au mistari ya rangi nyeusi au giza, hasa kuzunguka madirisha. Madirisha mengi ya mraba yamepangwa kwa safu, yakionyesha ndani. Kwenye sehemu ya juu ya kulia kuna kidogo cha paa la bati lililopinda au jengo jingine.

Jengo refu la kisasa lenye orofa nyingi likiwa na rangi ya bluu iliyokolea na madirisha mengi. Kila ghorofa lina balcony yenye ulinzi mweupe. Mbele ya jengo kuna bustani ilyokingwa vizuri, yenye nyasi fupi na miti midogo.

Nyumba mpya ya kisasa inayoonekana kuwa sehemu ya maendeleo ya makazi. Nyumba hiyo ina paa la chuma la rangi ya fedha na kuta zilizojengwa kwa matofali, yanayofanana na mawe ya rangi ya kahawia na kijivu. Na chini yake kuna msingi wa rangi ya bluu.

Jengo kubwa la kisasa pengine ni makazi ya kifahari au chumba ambalo bado liko tayari ya hatua ya ujenzi au limekamika hivi karibuni. Jengo hilo ni aina ya ghorofa kadhaa na lina muundo wa kiasasa likiwa na kuta za rangi nyeupe na sehemu nyingine zilizopakwa rangi ya kijivu iliyokoza.

Jengo refu la ghorofa nyingi linaloonekana kuwa jumba la bishara au hoteli ikiwa nyuma ya uzio wa ujenzi. Jengo hili linaonekana kuwa na ghorofa tano au zaidi na lina rangi ya kijivu, nyekundu na bluu,

Jengo za gorofa nyingi linayoonekana kama jengo la biashara au makazi, jengo lenye rangi mbili kuu, sehemu kubwa ni rangi ya kahawia nyepesi na sehemu nyingine ni ya kijani kibichi iliokolea. Kuna madirisha mengi ya mwangaza yenye fremu nyeusi na baadhi yakiwa na balcons ndogo.

Pango ndogo lililochorwa kwa mkono lililoandikwa kwenye mti pango hilo Lina ujumbe wa to let na linaonekana kuorodhesha aina ya makazi yanayopangizwa kama vile moja mbili tatu pia sq ikimaanisha vyumba vya kulala.

Jiko la kisasa likiwa na vifaa vya kisasa na muundo wa kuvutia . Jiko lina makabati ya rangi ya kijivu iliyokolea yenye nyuso laini na za kung'aa. Kanga zimetengenezwa kwa jiwe jeusi na kuna sinki la chuma cha pua.

Hili ni jengo refu la kisasa ambalo ni la gorofa, imejengwa kwa madirisha makubwa ya vioo. Linaonekana kuwa katika eneo la mjini au Viungani. Kwenye paa la jengo kuna ishara inayosomeka NorthRidge Heights, ikionyensha jina la jengo lenyewe. Mbele kuna mandhari ya kijani kibichi labda nyasi au mimea na anga ni la bluu.

Kuna jengo refu lenye paa la nyasi au makuti, na kuta za mianzi au mbao zilizopangwa kwa usawa. Muundo mzima unaonekana kuwa umejengwa kwa kutumia vifaa vya asili na una ngazi au matuta mengi yanayopanda juu. Anga ya bluu isiyo na mawingu inaonekana juu.

Inaonekana nyumba kubwa ya kisasa yenye ghorofa iliyojengwa kwa mtindo wa kifahari, ina rangi ya maziwa na paa lake lina vigae vya rangi ya kahawia, ina madirisha meusi na roshani, mbele yake kuna ua mdogo wenye mimea ya rangi ya kijani kibichi, anga ni la buluu na lina mawingu meupe likionyesha hali ya hewa iliyo nzuri.

Linaonekana jengo refu la kisasa lenye ghorofa nyingi. Likiwa na rangi nyeupe na madirisha ya buluu na rosheni nyingi na linaonekana kuwa katika eneo la mijini, likiwa limezungukwa na majengo mengine marefu na miti. Anga ni safi na buluu likiwa na mawingu machache na kuna nyaya za umeme zikipita mbele zikionyesha kuwa ni eneo lenye shughuli nyingi.

Yanaonekana majengo kadhaa ya ghorofa yaliyojengwa katika eneo la nyasi kavu ,jengo la katikati lina rangi ya manjano iliyokoza likiwa na madirisha meusi, jengo lililo upande wa kushoto lina roshani nyingi na rangi nyeupe na kijivu huku lile la kulia likiwa na rangi ya bluu na manjano. Yote yamejengwa nyuma ya ukuta wa mawe na kuna anga ya bluu yenye mawingu machache.

Hii ni nyumba iliyojengwa kwa matofali mekundu na kuezekwa kwa paa la vigae vyekundu. Ina madirisha makubwa yenye mataa na mbele yake kuna nyasi iliyopunguzwa vizuri. Njia ya matofali mekundu inayoelekea mlangoni, upande wa kushoto kuna dish ya satellite .

Linaonekana jengo refu la kisasa la ghorofa nyingi likiwa na kuta nyeupe na roshani nyingi zenye vizuizi vya kioo. Chini ya jengo kuna ukuta wa zedi na juu anga lina mawingu meupe likionyesha hali ya hewa ya kawaida.

Yaonekana roshani yenye sakafu ya vigae vya rangi ya kahawia na ukuta wa chuma wenye mapambo. Kutoka roshani kuna mwonekano wa majengo mengine, baadhi yakiwa na paa za vigae na vya rangi ya kahawia na kuta nyeupe na mengine yakiwa majengo marefu. Pia kuna miti inayoonekana na chini yake kuna magari yaliyoegeshwa.

Inaonekana sehemu ya juu ya jengo refu, ikionyesha pembe za kuta zake na madirisha yakielekea angani ya rangi buluu isiyo na mawingu. Lina rangi ya dhahabu nyepesi na lina sehemu zenye rangi nyekundu iliyokoza, zikiongeza mwendo wa kipekee kwenye jengo hilo. Mtazamo huu ni wa chini kwenda juu , unaweka mkazo kwenye muundo na ukubwa wa jengo.

Kuna nyumba kubwa ya kifahari yenye ghorofa nyingi na ikiwa baado inaonekana katika hatua za ujenzi au umemalizika hivi karibuni. Ina paa la vigae vyekundu na kuta za zege zenye rangi ya kijivu zilizochongwa. Kuna madirisha mengi ya mraba na yenye matao na milango ya vioo. Nyasi ndefu za rangi ya pinki zinaongoza kuelekea mlango kuu. Eneo la mbele lina nyasi iliyokatwa vizuri na anga lina mawingu meupe.

Inaonekana nyumba kubwa ya ghorofa yenye rangi ya krimu, ilioko katikati ya eneo kubwa la bustani iliyojaa nyasi ya kijani kibichi. Imezungukwa na miti mirefu na vichaka, ikiipa mandhari ya utulivu na asili. Upande wa kulia kuna kibanda kidogo cha kukaa nje au gazebo chenye meza na viti, kinachoashiria nafasi ya kupumzika. Kwa ujumla inaonyesha mazingira tulivu ya kifahari.

Zinaonekana nyumba kadhaa zilizojengwa katika eneo lenye mandhari ya kijani kibichi zikiwemo miti na nyasi. Kuna uzio wa chuma na nguzo za bluu na nyeupe ukipita mbele ya nyumba hizo ukitenganisha eneo la nyumba na uwanja ulio mbele. Mawingu yanaonekana kuwa meupe.

Linaonyeshwa bango refu lenye matangazo ya mali isiyohamishika lililowekwa kwenye nguzo. Lina mandhari nyeusi na maandishi ya dhahabu na meupe. Chini yake kuna nambari ya simu na anwani ya tovuti. Nyuma yake kuna anga ya blue na majengo mengine.

Linaonekana jengo refu la kisasa lenye aina ya skyscrapper likisimama wima angani. Lina rangi ya kijivu au nyeupe na lina madirisha mengi. Juu yake kuna antena na vifaa vingine vya mawasiliano. Miti ya kijani yameficha sehemu yake ya chini. Anga ni blue na lenye mawingu nyeupe.

Sehemu ya duka kubwa la samaki, ikiwa na counter ya kuonyeshea samaki na bidhaa za baharini. Juu ya counter kuna ishara kubwa yenye neno, fishmonger. Pia kuna mabango kadhaa yanayosema ,we proudly support those who fishing ,yakionyesha kujitolea kwao.

Nguzo ndefu, ya taa za barabarani ambazo zinawaka, chini yake, kuna bango la rangi ya kahawia lenye neno naivas, lililoandikwa kwa herufi nyeupe, likining'inia. Nyuma kuna majengo ya ghorofa, juu tukiangalia hali ya anga yaonekana kuwa wazi, na yenye rangi hafifu.

Rundo kubwa la karatasi za chooni za chapa ya Hanan zilizopangwa kwa ajili ya mauzo katika duka kubwa au duka la jumla. Kila kifurushi kinaonekana kuwa na roli kumi za karatasi. Zimepangwa juu ya meza, au jukwaa.

Sehemu ya duka kubwa la vifaa vya nyumbani hasa mashine za kufulia. Kuna safu ya mashine za kufulia za kisasa nyingi zikiwa na rangi ya kijivu au fedha, zilizopangwa kwenye stendi nyeupe ya kuonyeshea bidhaa. Baadhi ya mashine zina mapango yanayoonyesha sticker zao.

Njia ndefu ndani ya duka kubwa au maduka makubwa ikiwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto rafu zimejaa vinywaji vya matunda na bidhaa nyingine zilizopakiwa. Upande wa kulia rafu pia imejaa bidhaa mbalimbali ikiwemo vinywaji na vitu vingine vya matumizi ya nyumbani.

Ndani ya duka kubwa au duka la jumla, kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa hasa makaratasi na dawa za kunyunyuzia kama inavyoonekana kutoka kwa mabango yaliyoandikwa, space, juu ya rafu. Bidhaa zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu hizo.

Sehemu ya duka kubwa au soko hasa sehemu ya kuoka mikate na kuuza vyakula vilivyopikwa tayari. Juu ya stand kuu, kuna bango kubwa lenye jina cafe naivas, likiashiria kuwa hapa ni duka la Naivas yenye sehemu ya mkahawa au kinywaji.

Duka kubwa la vifaa vya nyumbani au maduka makubwa ya kielektroniki inaonekana kuwa Safu ndefu na bidhaa za kuvulia na kuvikaushia na mashini ya kuosha vyombo zikiwa zimewekwa kwenye standi za kuonyesha bidhaa nyingi zenye chapa la LG .

Ndani ya duka kubwa likiwa na nafasi kubwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Sakafu ina vigae vyeupe na mistari ya rangi belge .Taa za dari zinang'aa zikiangazia eneo lote. Kuna mabango mengi, ya matangazo ya bei yakining'inia kutoka dari.

sehemu la duka kubwa la kisasa. Kuna njia pana katiketi inayoruhusu wateja kupita pandeni sote mbili za njia ili kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbali mbali. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia hiyo wengine wakiwa na mkokoteni ya ununuzi.

Duka kubwa la rejareja labda duka kuna au duka la nguo lenye bidhaa nyingi zinazouzwa kwa punguzo. Kuna meza ndefu nyekundu zilizojaa rundo za nguo zilisokusanywa pamoja zikionyesha kuwa ni bidhaa zinaozouzwa Kwa punguzo kubwa.

Sehemu ya duka kubwa au duka la jumla yenye rafu zilizojaa bidhaa. Upande wa kulia kuna rafu nyeupe ndefu zilizojaa chocolate na vitu mbalimbali. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye masanduku zikiwemo slippers zinazoonekana wazi.

Eneo la rejareja ndani ya duka kubwa labda duka la vifaa vya nyumbani au bustani. Kuna onyesho kubwa la taa za sura za nchi zikiwa zimepangwa kwa wingi kwenye masanduku. Chini ya onyesho hilo ,kuna bango lenye maandihsi outdoor solar lights .

Sehemu ya duka au bar iliyojaa rafu ndefu zilizojaa chupa za vinywaji mbalimbali hasa pombe. Kuna chupa nyingi za divai , whiskey na vinyaji vingine , zikiwa zimepangwa kwa utaratibu.

Eneo la kujihudumia ndani ya duka kubwa labda duka kuu, kuna mashine ya kujihudumia yenye screen kubwa ya kompyuta ikionyesha programu ya malipo. Chini ya screen kuna sehemu ya kuwekea bidhaa na kifaa cha kusomea msimpo mbau. Mashine imewekwa kwenye gau.

Eneo ni ndani ya duka kubwa mataa yameleta mwangaza ambao unastahili. Chini kuna vigae vya rangi ya huthurungi, bidhaa mbalimbali zinauzwa kwa bei iliyoshushwa kama vile unga wa kupikia ugali, soda, mafuta ya kupikia kisha bado kuna ice krimu .

Inaonekana rafu ya bidhaa mbalimbali za maziwa ya unga na nyingine katika duka kubwa. Katikati kuna rafu nyingi zilizojaa makopo manjano ya maziwa ya unga na yaliyopangwa vizuri. Juu kuna bango lililoandikwa deals likiashiria matoleo maalumu au punguzo la bei. Upande wa kushoto na kulia pia kuna bidhaa nyingine tofauti.

Hii ni sehemu ya duka kubwa lenye mabango mawili makubwa yanayoning'inia kutoka kwa dari. La kwanza likisema ladies essentials kumi na sita na la pili likisema men essentials kumi na saba. Katika upande wa kushoto, kuna rafu zilizojaa bidhaa za utunzaji wa kibinafsi. Na pia katika upande mwingine, kulia, kuna rafu zilizo na viatu vilivyopangwa.

Sehemu ni ndani ya duka kubwa, upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa kadi za salamu na bidhaa nyingine ndogo. Upande wa kulia kuna friji za bidhaa zilizogandishwa, na pia kuna vibao vya kuongozea wateja vilivyoashiria sehemu za toys .Juu kuna mabango yenye namba zinazoashiria sehemu tofauti za duka, na pia taa za dari zinaangazia eneo lote. Kwa umbali Kuna kaunta za malipo au sehemu ya huduma kwa wateja.

Anaonekana mfanyikazi wa duka kubwa la Naivas akiwa mbele ya rafu ya chupa nyingi za michuzi na vitu vingine vya vyakula dukani. Amevalia fulana ya rangi ya chungwa yenye nembo Naivas. Anaonekana akipanga au kuchagua kitu kutoka kwenye rafu ambayo imejaa bidhaa mbalimbali zikiwa na bei zao.

Hii ni sehemu ya duka kubwa ambapo kuna wateja wakitembea kati ya rafu zenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri kwa utaratibu, kuna sehemu inayoonekana kuwa ya matunda na maboga pamoja na friji za bidhaa za maziwa au jibimi upande wa kulia.

Hii ni sehemu ya duka kubwa la vyakula linaloonekana kuwa na utalamu wa matunda na mboga. Kuna bango yaliyotundikwa juu likiwemo mmoja lenye maandishi Fresh herbal drugs na jengine lenye salads. Rafu zimejaa maboga zenye rangi ya kijani kibichi. Sakafu linaonekana kuwa na vigao vyeupe na kuna taa zinazotoa mwanga.

Eneo ni sehemu ya duka la vyakula ambapo kuna vyombo vya uwazi vilivyojaa bidhaa mbali mbali za nafaka, karanga au pipi. Mtu anaonekana akishika mojawapo ya vifaa vya kutoa bidhaa. Mpangilio huu unaashiria mfumo wa ununuzi wa kwa wingi.

Inaonekana safu ya baiskeli mbalimbali za watoto, zikiwa zimepangwa kwenye sakafu ya vigae venye rangi nyeupe. Ziko na rangi tofauti kama vile nyekundu, nyeusi pink na kijani kibichi na baadhi yao zina vikapu vya mbele. Nyuma yao kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali na viti vya plastiki vya rangi ya bluu vikiwa vimerundikana.

Eneo ni sehemu ya malipo katika duka kubwa, likiwa na mashine kadhaa za kujihudumia ambazo zina skrini za kugusa na sehemu ya kuchanganua bidhaa. Upande wa kulia kuna kikapu cha ununuzi cha rangi nyekundu. Rafu yaonekana kuwa imejaa bidhaa mbalimbali.

Hii ni sehemu ya duka kubwa labda soko au supermarket iliyojitolea kwa bidhaa za mikate na peremende .Juu kuna mabango yanayoonyesha picha za bidhaa katika sehemu ya mbele upande wa kulia kuna onyesho assorted candies yenye peremende za rangi mbali mbali ,pia kuna mfanyakazi akiwa amevaa barakoa nyuma ya counter ikionyesha pia duka hili nilahuduma la wazi.

Hili ni duka la kuuza bidhaa za mikate na keki, labda sehemu ya duka kubwa. Kuna rafu zimejaa bidhaa mbalimbali zilizopakiwa na zinaonekana kuwa zimepangwa vizuri tayari kwa wateja, na pia kuna vibandiko vya bei. Hali ya duka linaonekana kuwa safi na limeandaliwa vizuri.